Kijana ameketi kwenye kiti akitumia kompyuta iliojuu ya meza, kando yake kuna simu ya mkononi. Kifaa hiki hutumika katika masomo na kazi ya utafiti. Chumba kimepakwa rangi nyeupe.

Mtoto msichana ameketi kwenye kiti mkononi ameshika kitabu mbele yake kuna kompyuta ambayo imetiwa mezani inayotumika kwa masomo na utafiti kwenye chumba kuna vitabu maua na kalamu.

Msichana anaonekana ameketi kwenye kiti akitumia kipakatalishi kilichotua juu ya meza kwa umakini. Chombo hiki hutumika kwenye masomo na utafiti kwenye jukwaa la kidijitali.

Wanafunzi wamo darasani wamevaa buibui. Wameketi kwenye madawati yenye mbao na chuma, wawili wawili. Wameshika vipakatalishi mikononi mwao wakisoma. Nyuso zao zimejaa tabasamu na furaha tele.

Maktaba ina aina mingi ya vitabu ambavyo vimehifadhiwa ndani ya rafu ambayo imeundwa kwa mbao. Wanafunzi wamekaa wakisoma. Chumba hiki hutumika na wanagezi na watafiti.

Darasa limepangwa madawati ambayo yameundwa kwa chuma na mbao. Ukuta na sakafu imepakwa rangi ya nyeupe. Madirisha yameundwa kwa chuma na vioo. Chumba hiki hutumika kwa masomo.

Darasa hili limejaa meza na viti. Mbele yake kuna ubao mweupe unaotumika kwa mafunzo na maadishi kwa wanafunzi . Sakafu imepakwa rangi ya manjano inayopendeza. Pande za ukuta zina rangi nyeupe.

Watu wamejaa kwenye maktaba ,wameketi kwenye viti. Chumba hiki kimegawanywa katika sehemu mbali mbali kwa kitumia mbao ambazo zimepakwa rangi ya kahawia. sehemu hii hutumika katika kuhifadhi vitabu kwa ajili ya masomo na utafiti.

Chumba kina aina ya mashine inayojulikana kama kompyuta, hutumika pamoja na kibodi, kipanya, ili kuhifadhi data. Vifaa hivyo vimetundikwa mezani. Hutumika kwa masomo, utafiti na kuona vipindi vya sinema.

Chumba hiki kinajulikana kama bweni la shule. Kina vitanda, godoro, blanketi, ambavyo hutumika kwa kulala. Masanduku huhifadhi nguo na bidhaa za wanafunzi, ndoo hutega maji ya kuoga.